Naona mitungi mitatu, naona mama ambayo amesimama, naona mtoto ameinama, naona miti, naona nyumba ambaye iko Kwa umbali kidogo, naona miti tatu, naona mtu ambayo anaenda kuelekeza mahali mtu anaketi, naona mchanga, naona mama ambayo amevaa, sandals

Naona watu wawili, mmoja ameshika barakoa, mwingine hajashika barakoa. Naona ng'ombe ambayo imekufa. Naona ardhi ambayo hakuna nyasi, naona miti, naona mawingu, naona ng'ombe ambayo imelala.